Kuna vitu vinavyoitwa tiles kwa lugha ya kizungu na kuna kitu ambacho kinaitwa duster kwa ya kizungu ama kwa lugha ya kiswahili kinaitwa kifutio ambacho ni nyeusi.

Kuna bendera mbili za Kenya, baluni mbili za samawati moja nyeupe na zingine mbili za rangi ya kijani kisha kwenye ukuta huo kumeandikwa KSDC Kenya Society for Deaf Children.

Kuna kitabu kilicho na michoro, michoro inayoonyesha mfano wa baba, mama na watoto wawili ambao wameketi kwenye meza wakila chakula. Kuna kitabu pia, kitabu hicho kimeandikwa , halafu kuna maandishi ndani ya hicho kitabu.

Kuna wana riadha wawili mmoja mwanamume aliyevaa nguo ya rangi ya machungwa mwingine aliye vaa nguo ya rangi ya kijani iliyo andikwa Koech. Wanaonekana wameshikilia kamba na mmoja aliye na nguo ya kijani ameweza kufunga macho yake na kitu ya kijani.

Kuna rafu ya mbao yenye sehemu nyingi zilizogawanywa , kila sehemu ina daftari ya rangi tofauti kama vile samawati kuna kijivu njano na machungwa. Rafu inaonekana kuwa mahali pa kutunza vifaa vya shule.

Kuna jengo ambalo linaonyesha kujengwa na matofali katika paa lake, na una madirisha ambayo ni ya vioo, na kando kuna miti na chini maua ambayo yamepandwa na kando kabisa kuna nyasi ambayo imeanza.

Kuna viti vinavyotumika katika madarasa kwenye vyuo vikuu alafu sakafuni wameeka tiles na ndani ya hio nyumba ndani ya hilo darasa kunamwangaza, naam na hivo viti vimeundwa na mbao na chuma.

Kuna karatasi nyeupe ambayo imeandikwa kwa maandishi meusi na inayoonekana kuwa ni mtihani na umeweza kusahihishwa na kalamu nyekundu, na katika swali moja kuna mchoro ambao umeandikwa Holy Bible .

Kuna wachezaji ambao ni walemavu waliovaa nguo ambazo ni nyekundu na nyeusi, na katikati mwa watu hao, kuna mwanasiasa mkubwa anayeitwa Mike Sonko aliyevaa trouser nyeusi na shati nyeupe.

Kuna kibandiko ukutani kilicho na maneno yafuatayo; in our school we obey the rules, we work as a team, we respect each other, we chase our dreams, we do healthy competition, we follow instructions, we obey teachers, we keep time, we say little things .

Huu ni mpira wa kandanda unaochezwa na watu wawili ambao wanaonekana kuwa ni walemavu, na wameweza kushika chuma kila mmoja wao ambayo inawasaidia kusimama wakicheza mpira huo.

Kuna mwanadada mmoja ambaye amevaa nguo nyeusi na ameweza kuvaa miwani kichwani mwake na amesuka nywele. Huku, akiwa kwa maji akitumia kifaa kinachotembea kwenye maji na inaitwa boat kwa lugha ya kimombo.

Siku saba za wiki zimeandikwa ukutani na zimeweza kuorodheshwa ifuatavyo kuna jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa na jumamosi.

Kuna mwanadada mmoja mweusi ambaye amevaa kofia nyeusi pia, na ameweza kukaa katika kiti tunachoita wheelchair kwa lugha ya kimombo, na huku ameshikilia karatasi inayosoma maneno yafuatayo; Paris 2024 Qualified .

Kuna mwanariadha anayeitwa Samson Ochuka ni mkenya, na tarehe za kuzaliwa kwake ni Aprili kumi na tatu mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na sita yeye ni mkimbiaji wa mita mia moja.

Hiki ni kitabu kizee sana ambacho kimeandikwa Haydn Richards kwa majina ya kijani, kisha chini yake kuna jina ambalo linasema Junior English two , kisha chini yake tena kuna jina ambalo linasema ni New Edition .

Kuna wanaume wawili ambao mmoja ameweza kulala chini Kwa tumbo na nyuma Kuna mashini inayo tumika kurekodi wakati ambao mkimbiaji ameweza kukimbia na huyo aliye lala chini amevaa kifaa cheusi machoni.

Kuna maua yaliyopandwa, kuna mlingoti ambao umepakwa rangi nyeupe na nyuma kabisa kuna tanki la maji ambao ni la rangi nyeusi na mbele ya hilo tanki kuna ubao ambao umeandikwa majina yasiyoonekana vyema.

Hii ni tarakilishi ama kwa jina lingine kompyuta ambayo imeweza kuwekwa juu ya meza ya rangi nyeupe, ina pia kifaa kinachoitwa keyboard ambacho kinatumiwa kufinyia.

Kuna tarakilishi ama ukipenda kwa lugha ingine inaitwa kompyuta ambayo ziko juu ya meza zilizo za rangi nyeupe, na kando kuna viti ambavyo vipo hapo havijakaliwa na mtu yeyote.

Mchezaji ambaye ni mlemavu anacheza mpira wa kandanda huku akiwa amejishikilia na vyuma ambavyo vinamsaidia kusimama. Inaonekana ya kwamba mchezaji huyu hana mguu mmoja na nguo ambazo ameweza kuvaa zimeweza kuandikwa Kenya.

Kuna karatasi ambayo imeweza kuchorwa kifaa kinachofanana na saa, na inaonekana kuwa imeandikwa Quarter to na kisha chini kabisa kuna sungura ambaye amechorwa kwenye picha na juu kuna pia duara, duara za watoto waliochorwa.

Kuna karatasi lililoonekana ni kwamba liko printed na maneno meusi, katika karatasi hio kuna picha sita . Picha ya kwanza na ya pili ina watoto, picha ya tatu ina nyumba, picha ya nne ina fulana , picha ya tano ina daktari na picha ya sita ina watu pia.

Kuna sakafu ambayo imeweza kutengenezwa vyema na kupakwa rangi ambayo inafanana na Maroon kwa jina la komombo, na juu ni meza ambazo zina viti vyao na zote zimeweza kutengenezwa kwa mbao.

Kuna kitabu ambacho ni cha rangi ya mawingu na kimeandikwa longhorn computer science learners book grade seven na kuna picha zilizochorwa hapo na kuna mkono uliovaa gloves .

Hili linaonyesha jengo, jengo linalokaa madarasa ambayo watoto husomea. Kuna sakafu na kuna vyuma vya ku support mabati ambayo pia twaweza kuiita pillars kwa kizungu. Rangi ambayo imetumika kupaka darasa hilo ni ya ni nyeupe.

Kuna watu watatu ambao wamesimama, na kati yao ni wanaume wawili ambao ni walemavu, na wameweza kushikiliwa na chuma na katikati kuna mwanaume ambaye si mlemavu anawaongelesha, nyuma kabisa kuna viti ambavyo ni vya kijani kibichi na nyekundu.

Kuna waendeshaji wa baiskeli ambao wamekalia baiskeli moja ambayo, ina mahali pawili pa kuendeshea, na kando kabisa kuna mimea ambayo ni ya kijani kibichi na wameweza kuvaa kofia ambazo ni za rangi nyekundu.

Kuna kiti kimoja ambacho kimeundwa kwa chuma na mbao na nyuma yake kuna kitu ambacho tunaita kwa kizungu cabinet , na ambacho kimeweza kuwekwa vitabu na kimeweza kuwekwa pia faili ambazo niza rangi ya samawati.

Kuna picha ambayo inaonyesha mapambo, mapambo hayo niya rangi nyeupe, ya rangi nyekundu na kisha kuna pia rangi ya mchanganyiko wa rangi ya samawati, rangi ya kijani na rangi nyeusi, kisha hapo mbele kuna emoji inayoonekana kuwa imetabasamu.